Mimea mingi ya lettuce imepandwa wima kwenye vijiti vyeupe. Kila kijiti kina safu nyingi za lettuce zilizokuwa vizuri. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya, na imejaa rangi ya kijani kibichi. Inaonekana ni mfumo wa kilimo cha wima cha hydroponic .

Kuna mimea mingi ya lettuce au mboga nyingine za kijani kibichi iliyopandwa ndani ya chafu. Mfumo wa kilimo cha hydroponic au kilimo cha matandazo unaonekana ukiwa na mabomba meupe yanayobeba mimea. Miundo ya mbao inaonekana ikisaidia paa la chafu. Mimea imepangiliwa kwa safu ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa na kilichopangwa.

Mimea midogo imepandwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic ambapo inakua kutoka kwenye mabomba ya PVC . Kila mmea umewekwa kwenye kikombe kidogo chenye kokoto, na mizizi yake inaonekana ikiingia kwenye maji.

Mimea midogo inaonekana ikimelea kwenye mfumo wa hydroponics ikionyesha kilimo kisichotumia udongo. Mimea hiyo imepandwa kwenye nyungu vidogo vyeusi vilivyowekwa kwenye mabomba meupe. Maji na virutubisho vinaonekana vikipita kwenye mabomba hayo, vikihakikisha ukuaji wa mimea. Kwa mbali kuna ndoo nyeupe na nyekundu labda zikiwa na maji au vifaa vingine vya kilimo.

Shamba kubwa la kabichi linaonekana likiwa limejaa mimea yenye majani mengi ya kijani kibichi. Safu za kabichi zimeenea mbali sana, zikipanda juu ya kilima na kuonyesha ukubwa wa shamba. Kwa nyuma kuna miti na misitu ikionyesha mazingira ya kilimo katika eneo la vijijini. Baadhi ya watu wanaonekana kwa mbali wakifanya kazi shambani wakionyesha shughuli za kilimo.

Zizi kubwa lenye ng'ombe wengi wa maziwa linaonekana wazi. Ng'ombe hao, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe wamepangwa kwenye vibanda maalum. Miundo ya paa inaonekana kuwa ya mbao na chuma ikitoa ulinzi kwa ng'ombe.

Hiki ni kibanda kikubwa kilicho jaa kuku wengi sana, kuku hawa wanaonekana wamejaa sakafuni wakiwa wamekusanyika pamoja. Kuna mifumo ya kulisha na kunyua maji inayoonekana kwa upande wa kushoto. Paa ni la nguzo nyingi na taa zinazo toa mwangaza.

Wanawake wawili wanaonekana wakifanya kazi shambani, wakikusanya mazao wameinama chini wakichuma mimea kutoka kwenye udongo na kuziweka kwenye masanduku mekundu. Wanawake hao wamevalia nguo za kazi ya rangi ya bluu na glavu, wakionyesha kuwa wanajishughulisha na kilimo. Nyuma yao kuna eneo lililofunikwa kwa plastiki nyeupe labda chafu au eneo la kitalu.

Shamba lililojaa mimea ya mboga linaonekana wazi likiwa limepangwa kwa mistari mirefu nadhifu. Kila mstari una mimea mingi yenye majani mapana na yenye rangi ya kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba na mimea inastawi vizuri.

Eneo kubwa lilojaa vifaranga vidogo vya njano vinaonekana. Vifaranga hawa wameenea sakafuni wakionyesha idadi kubwa sana. Vifaa vya kulishia na kunyweshea maji vinavyoning'inia kutoka juu vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa safu ndefu katika katikati ya banda. Eneo hili linaonekana kuwa banda la kuku la kisasa.

Nyanya nyekundu zimepangwa kwa utaratibu kwenye mikanda ya kusafirisha; zikionyesha mchakato wa kufunga. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana wakiwa wamevaa glavu, wakishughulikia nyanya hizo na kuziweka kwa trei za kijani.

Majengo marefu ya kitalu yanayofanana na andaki yamejengwa katika eneo la wazi, yanatumiwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa au cha ulinzi. Yamefunikwa kwa nyenzo nyeupe zinazopitisha mwanga. Nyuma ya majengo hayo kuna milima au vilima vikionyesha mazingira ya vijijini au nje ya mji.

Shamba kubwa limejaa kabeji zilizokomaa zikionyesha mavuno mengi. Mimea ya kabeji imepandwa kwa mistari nadhifu ikionyesha utunzaji mzuri. Miti mirefu inaonekana nyuma ya shamba ikipakana na upeo was macho. Inaonekana kama shamba la kilimo katika eneo lenye hali ya hewa inayofaa kwa kilimo cha kabeji.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, inaonekana ikiwa imewekwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Mabomba meusi yamepangwa kwa mistari mirefu, yakionyesha maeneo ambayo mimea imepandwa au itapandwa. Kifaa cha mitaa kilichosimama kimeunganishwa na mfumo wa mabomba, labda kwa udhibiti wa maji. Inaonekana kama shamba dogo au bustani inayotumia teknolojia hii ya kisasa ya umwagiliaji.

Huu ni mtazamo wa karibu wa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yanatoka kwenye dripu ndogo nyeusi yakitiririka karibu kuelekea kwenye mzizi wa mmea. Udongo unaonekana kuwa na unyevu karibu na mmea ikionyesha kuwa umwagiliaji unafanyika. Kuna mmea mdogo unaoonekana pengine unaonyesha kilimo cha kisasa au cha bustani.

Shamba lililolimwa likimwagiliwa maji. Kuna mifereji kadhaa iliyopangwa kwa safu na maji yanatiririka ndani yake. Mabomba yanaonekana yakitumika kutoka kwenye dimbwi dogo la maji. Watu kadhaa wanaonekana kwa mbali, wakisimamia shughuli hii. Mazingira yanaonekana kuwa kavu na uwepo wa miti michache mbali, unaonyesha eneo la kilimo.

Mimea michache ya kijani kibichi imepangwa kwa safu kwenye udongo wa kahawia. Mfumo wa umwagiliaji unamwagilia maji mimea. Kifaa cha umwagiliaji maji chenye rangi ya shaba na mpini mwekundu kiko katikati. Bomba la chuma linaonekana likipita kati ya safu za mimea ikiunganisha mfumo wa umwagiliaji.

Vimelea vya mimea vimepangwa kwa safu ndefu shambani. Maji safi yanatiririka kwenye mfereji ulio kati ya safu za mimea yakionyesha mfumo wa umwagiliaji. Majani ya mimea yanaonekana yakiwa na afya na yamejaa yakionyesha ukuaji mzuri.

Shamba la mazao linaonekana likinyweshwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, maji yanamwagika kutoka kwenye bomba refu la rangi nyeupe likinyunyizia mimea iliyopandwa kwa mistari . Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu ikionyesha kuwa umwagiliaji unaendelea vizuri.

Mwanamume amepiga magoti shambani akifanya kazi na mifumo ya umwagiliaji. Amevaa kofia nyeupe na nguo nyeusi, akionyesha utaalamu katika kazi yake. Bomba nyingi za umwagiliaji zimepangwa kwenye udongo, zikionyesha mpangilio mzuri. Inaonekana ni shamba kubwa lenye mimea midogo ikitumia teknolojia ya kisasa ya umwagiliaji.

Huu ni mtazamo wa karibu wa mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba jeusi la umwagiliaji linapita kando ya mimea midogo iliyopandwa kwenye udongo. Matone ya maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba, yakinyunyiza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa . na unyevu karibu na bomba ikonyesha kuwa mfumo unafanya kazi. Kwa nyuma mimea zaidi na safu za mashamba zinaonekana.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwa maji au kitalu. Kuna mabomba meusi yaliyopangwa kwa umbo la mstatili chini ambayo yanatumika kusambaza maji au kupasha joto udongo. Mimea imepandwa pande zote mbili za njia ikiashiria eneo la kilimo. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na pia kuna baadhi ya matandazo meusi karibu na mimea.

Shamba la mboga linaonekana likiwa na mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu. Mimea hiyo inaonekana kuwa michanga na yenye afya huku baadhi ikionekana kuwa na majani makubwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa umelala chini kando ya mimea ukionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo. Udongo unaonekana kuwa na mawe madogo madogo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Mimea imepandwa kwenye matuta na kila tuta lina bomba ndogo jeusi la matone kando yake likileta maji moka kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mabomba makubwa ya usambazaji wa maji yanaonekana yakivuka shamba yakipeleka maji kwenye mistari ya matone. Pia kuna matandazo meusi ya plastiki kwenye matuta ambayo husaidia kuifadhi unyevu na kuzuia magugu.

Bomba jeusi la umwagiliaji wa matone limelala chini katikati ya mimea midogo. Tone la maji linaonekana likitiririka kutoka kwenye bomba likinyunyiza udongo. Udongo unaonekana kuwa wenye unyevu huku mimea ikiwa na majani mabichi.

Shamba kubwa la mimea michanga linaonekana likistawi chini ya anga la mawingu. Mimea imepandwa kwa safu nadhifu, ikionyesha utunzaji mzuri wa kilimo. Mifumo ya umwagiliaji wa matone inaonekana imewekwa karibu na mimea, ikipita kwenye udongo wenye unyevu. Kwa mbali, miti inaweza kuonekana kwenye upeo wa macho, ikionyesha mazingira ya mashambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba kubwa, safu za mimea michanga zinaonekana zikipandwa kwenye udongo, na kila safu ina bomba ndogo jeusi la umwagiliaji. Bomba hizi zinasambaza maji moja kwa moja kwenye mimea ikonyesha matumizi bora ya rasilimali maji. Kwa mbali kuna watu wanaonekana wakifanya kazi shambani na pia kuna baadhi ya majengo au miundo ya kama greenhouse .

Mche mdogo wa mmea unakua kwenye udongo wenye unyevu. Karibu na mimea kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone likitoa tone la maji. Udongo unaonekana kuwa tayari kwa kilimo na mmea una majani mabichi yenye afya.